Shina la ndizi lenye kichani cha ndizi ambazo bado ni mbichi na hazijakomaa na zimefungwa kwa mifuko ya plastiki ya blue .